Hapa kuna mwanamke ambaye ameinama, anatoa maganda ya ndizi mbichi na kukata kata. Mwanadada huyu anaonekana kuwa ametoa maganda mengi ya ndizi .Nyuma yake ni shamba ya ndizi ambayo ndizi yenyewe yaonekana kuwa maridadi.

Mahindi mingi imefunganishwa na kuwekwa paa la nyumba jikoni haswa ili moshi huisaidia mahindi haya kukauka na kukaushwa. Mahindi hii huwa tayari kuporwa na kuchukuliwa ili ishagwe katika mili.

Hili ni shamba la ndizi. Migomba inaonekana kuwa yamepandwa katika orodha mzuri. Shamba lenyewe linaonekana kuwa safi, halina magugu yeyote. Shamba lenyewe kuna migomba ambayo yameweza kuzaa ndizi na mengine unaonekana kuwa bado haijazaa ndizi.

Hapa ni katika shamba la ndizi. Migomba mingi inaonekana, inaonekana kuwa ni kama inawekwa mbolea ili kusaidia kukuza mazao ya ndizi. Kuna vifaa mingi ya kutumia kuweka mbolea hizi.

Hii ni migomba. Migomba yenyewe huonekana kuwa midogo manake ijazaa tunda lao ambalo ni ndizi. Migomba yenyewe huonekana kuwa katika bustani la miti. Miti yenyewe huonekana kuwa mingi.

Hii ni bodaboda inaonekana ikienda katika lami. Bodaboda hii inaonekana inabeba vifaa ambayo inatumiwa kuweka maziwa ama kuchukuwa maziwa katika mahali moja hadi mahali kwingine.

Ni katika shamba la ndizi. Mwanamke mmoja na wanaume wawili wanaonekana. Wawili wao wamesimama na mmoja wa ameinama. Ndizi mbichi inaonekana ikiwa imekatwa na kuwekwa chini. Inaonekana kuwa wanapanga biashara ya kuuza ndizi. Matawi ya ndizi imewezwa kukatwa na kuwekelewa ndizi hiyo mbichi.

Hapa kuchuja kwa maziwa iliyolala inaendelea. Hii inasaidia kutenganisha majimaji iliyobaki katika maziwa na kuweka kando mafuta mafuta ambayo ilibaki katika maziwa.

Hili ni shada la ndizi. Zimeiva kwa rangi ya manjano, ziko refu, zaidi ya tano, zinaurefu mrefu sana. Zimeshikiliwa na mkungu.

Hapa ni katika duka la maziwa. Watu wengi wanaonekana wakinunua maziwa katika duka hili. Duka lenyewe limeweza kuchorwa ng'ombe na vifaa vya kukamulia, kama vile vitu vya kuweka maziwa. Katika nje la duka hili, kuna vifaa vya kubebea maziwa na kuweka maziwa.

Hili ni shungi la ndizi. Ndizi hizi zimeweza kuiva na kuwa na rangi manjano nzuri sana. Ndizi hizi zimeweza kushikilia mti wake na kuiva vizuri sana.

Hapa kuna mwanaume mmoja amesimama na kushikilia ndizi. Anaonekana akiwa katika shamba lake la ndizi. Ameshikilia ndizi ambayo imeiva na kuwa na rangi ya manjano. Anaonekana akiwa ameshika na kuangalia upande wa kulia.

Ni katika shamba la ndizi migomba inaonekana ikiwa imesimama na kupandwa katika foleni mzuri. Migomba yenyewe inaonekana kuwa ni midogo kwa kuwa haijaweza kuzaa ndizi yeyote.

Hii ni ndizi ndizi yenyewe inaonekana kuwa imeiva zote katika mti wake imeiva. Inaonekana kuwa ya rangi ya manjano. Ndizi yenyewe inaonekana kuwa tamu imeshikiliwa na mkono wa mtu.

Ni katika shamba la ndizi ,migomba mingine inaonekana kuwa ishazaa matunda yao ambao ni ndizi ,migomba yenyewe inaonekana kua ndogo ,haijaweza kuzaa matunda yao ndizi .Matawi katika migomba hiyo inaonekana kubwa kubwa.

Hapa ni katika kibanda mikungu ya ndizi imefungiwa hapa la kibanda ndizi iliyoivaa na ndizi mbichi imewekwa. Matunda mengine yamepandwa katika kibanda hiki.